Hapa tunaona wauguzi wawili wakifanya kazi katika wodi ya watoto wachanga. Wamevaa sare za wauguzi na glavu wakimhudumia mtoto mchanga aliye kwenye kitanda cha hospitali chenye vifaa vya kusaidia joto. Pembeni kuna vitanda vingine ambavyo vina watoto na pia wanapokea matibabu baadhi yao wakiwa na mipira ya dawa au oksijeni .

Tunamwona mhudumu wa afya ambaye huenda akawa daktari wa mdomo au meno. akimpa mafunzo kwa mwanafunzi au mwanamke aliyevaa hijab ya kijani kibichi. Huyu mhudumu wetu hapa amevalia pia barakoa usoni na anakaa kuwa anamwelezea kuhusu mdomo au shida iliyo mdomoni.